Mboga za majani zimepangwa kwa safu ndani ya mipira ya plastiki ulionyanyuliwa juu ya ardhi. Zinalishwa kwa mfumo wa maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa chenye ufanisi na matumizi bora ya nafasi.

Mfumo wa haidroponiki umewekwa kwenye sakafu ya mbao ukihusisha kontena la plastiki la samawati lenye mimea inayomea bila udongo. Mimea hiyo imeshikiliwa na chombo cheusi kilichojaa kiunganishi cha kukuzia kama mwamboasufu huku pampu ndogo ya umeme ikiwa imeunganishwa kwa mirija ya plastiki kwa ajili ya kusambaza maji yenye virutubisho. Muundo huu wa kisasa unaonyesha mbinu mbadala ya kilimo katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Majani ya Lettuce yanachipua kutoka mabomba meupe yaliyoandaliwa kwa mfumo wa Hydroponics kila mmea umepandwa bila udongo ukitegemea maji wenye virutubisho kwa ukuaji bora katika eneo la kilimo cha kisasa.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki, yenye mashimo, kwa mpangilio wa mistari mitatu. Mazingira haya ya kilimo cha maji maji yanasisitiza ustawi wa mimea bila udongo. Vifaa vya pembeni kama sufuria na kiatu vinaongezeka aiba ya mpangilio wa nyumbani.

Mimea michanga imepandwa ndani ya chombo cha plastiki cha samawati, ikitunzwa kwa mfumo wa maji, maji bila udongo. Pampu ndogo na bomba la maji vinawezesha mzunguko wa virutubisho. Mpangilio huu wa kilimo cha kisasa ni rafiki kwa mazingira na hufaa kwa nafasi ndogo kama balkoni au store .

Mimea midogo ukuwa ndani ya mitugi iliowekwa juu ya mapomba kwenye balcony bila kutumia udongo. Mfumo huyu wa hydroponic utumia maji wenye virutubisho kwa kilimo cha nafasi ndogo mjini.

Mmea wa majani umepandwa kwenye bomba la plastiki lenye mashimo likiwa limewekwa kwenye chombo cha rangi ya samawati . Mimea imechanua kwa afya huku vyombo vingine vya plastiki vikiwa na mimea pembezoni. Mpangilio huu unaashiria mbinu ya kisasa ya kilimo cha maji maji katika mazingira ya nyumbani.

Mkulima amesimama ndani ya chafu kubwa akichunguza mimmea strawberry iliyopangwa kwa mstari safi amevaa shati la mstari na anatumia simu kutadhmini mazao. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa chenye mpangilio bora.

Mitungi midogo yenye udongo na mimea change imepangwa juu ya bomba la chuma ikionyesha mbinu ya kilimo cha kisasa katika mazingira ya ndani, chupa ya kioo yenye kiowevu na kijiko imewekwa katikati ikihusishwa na utunzaji wa mimea au jaribio la kilimo cha majaribio.

Mpangilio wa bustani ya haedroponiki umejengwa kwa bomba refu la PVC lililowekwa juu ya viunzi vya mbao na plastiki. Mashimo kadhaa yamechimbwa kwenye bomba hilo kila moja likiwa na mmea mdogo. Ndoo mbili nyeupe zenye vifuniko vyekundu viko mwisho wa bomba huenda zinahifadhi maji yenye virutubisho. Kamba ya kijani imetandazwa kando ya bomba kusaidia mimea kukua.

Mimea ya stroberi imepangwa kwa ustadi ndani ya chafu yenye mwangaza mzuri, huku mtu akifanya kazi kwa utulivu mbali kidogo. Mazingira haya yanadhihirisha kilimo cha kisasa chenye ufanisi.

Mimea ya strawberry imepandwa kwa ustadi ndani ya green house enye paa ya plastiki inaopitisha mwanga wa kutosha kwa ajili ukuaji mzuri wa mimea mistari ya mimea imepangwa kwa mpangilio wenye nafasi ya kutosha kati yao huku majani makafu yakitandaswa katikati njia kuzuia muku. Mazingira haya ina imarisha uzalishaji bora kwa kutumia teknolojia rafiki kwa mazingira.

Shamba ya chai yenye kijani kibichi yamepangwa kwa mistari nadhifu yakizungukwa na milima na miti. Njia ya udongo katikati inaelekea kwenye mti mkubwa huku anga likiwa na mawingu machache na mwangaza mzuri . Mazingira haya yanatoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili.

Mamia ya nyanya yenye matunda ya rangi tofauti yamepandwa kwa kupangilia shambani, unga wa nyasi umetandazwa ardhini kudhibiti magugu na kihifadhi unyevu, Mazingira haya yanaonyesha mbinu bora za kilimo.

Shamba la kabichi limepangwa kwa mistari nadhifu likiwa na udongo uliolimwa vizuri, mandhari ya milima na miti kwa mbali huonyesha uzalishaji wa kilimo katika mazingira ya mashambani.

Trekta linafanya kazi shambani kwenye mistari ya mimea iliyopangwa vizuri likiwa na vifaa vinavyosaidia kurahisisha kilimo cha kisasa. Mandhari yanasisitiza matumizi ya teknolojia katika kuongeza tija ya kilimo.

Shamba kubwa la kabeji limejaa mimea yenye afya, iliyopangwa kwa safu nadhifu, likionyesha uangalifu wa kilimo. Nyuma kuna banda la mbao la uzio unao zunguka eneo ukiweka mazingira ya shamba katika mpangilio. Taswira inaakisi uzalishaji wa chakula na juhudi za wakulima wa kijijini.

Wafanyakazi wawili wamevaa sare za samawati na glavu wakikusanya mboga za majani kutoka shambani. Kila mmoja ameinama akiziweka kwenye kreti nyekundu za plastiki huku ardhi ikiwa imefunikwa kwa karatasi nyeupe na kujikinga na hali ya hewa au wadudu. Mazingira haya yanaonyesha juhudi za kilimo cha kisasa kwa mikono.

Mtu amevaa koti jeusi, suruali ya jeans na buti za mpira akitembea katikati ya shamba lililopandwa mistari ya mahindi na mimea mingine ya kijani. Ana begi mgongoni huku ardhi yenye rotuba ikionyesha umakini wa kilimo. Nyuma kuna miti na uoto wa asili unaashiria mazingira ya vijijini.

Mimea midogo imetandazwa kwa mstari moja kwenye udongo yenye unyevunyevu ikiwa imeunganisha na mfumo wa pomba wa umwagiliaji nyuma kuna majani ya kijani na miti iliyokomaa nyuma kuna chumba ndogo lililo jengwa ya mbao Iikijitokeza upande wa kushoto. Mandhari hii ni ya kilimo cha bustani ikitoa taswira ya utunzaji mzuri mazingira ya asili.

Mistari ya mimea yenye majani kijani kibichi kimepangiliwa kwa mpangilio WA kuvutia, kila safu ikitenganishwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya utunzaji, miti ambayo imesimama kwa wima Kati ya safu hizo likihusushwa na safu ya bomba la umwagiliaji wa matone inayopita ya udongo uliochongwa vizuri. Mazingira haya yanadhihirisha jitihadha za kilimo ya kisasa chenye ufanisi wa matumizi ya maji.

Shamba yenye udongo tayari yamewekewa mipira ya umwagiliaji wa matone, kila bomba likiwa na kuiunganisha kijani. Mimea changa imeshamea kwa safu nadhifu vikionyesha ufanisi wa kiteknolojia katika kilimo cha kisasa.

Paneli za sola zimesimikwa shambani kwa kutumia nguzo za chuma ili kunasa mwanga wa jua kwa ufanisi. Mandhari ya kijani yanaashiria matumizi ya nishati mbadala kwenye kilimo cha vijijini. Hili linaonyesha uendelevu na mbinu bunifu za uzalishaji.

Mistari minne ya mabomba ya umwagiliaji, yamewekwa kwa usawa juu ya udongo ulioandaliwa vizuri kwa kilimo. Mabomba hayo yanatoa maji kwa mfumo wa matone, yakisaidia mimea kupata virutubishwa bila kupoteza maji. Pembeni kuna nyasi na mimea mingine ya kijani inayoongeza uzuri wa mandhari ya shamba. Mazingira haya yana akisi technologia ya kisasa ya kilimo cha kuokoa raslimali.

Sehemu ya kilimo imefunikwa kwa neti au plastiki inayolinda mimea michanga iliyopandwa kwa safu nadhifu ndani udongo. Mabomba ya umwagiliaji yamepangwa sambamba na mimea, yakionyesha teknolojia ya kisasa inayowezesha kilimo chenye ufanisi. Nguzo za mbao zinashikilia muundo huu, zikitoa udhabiti katika mazingira haya ya kilimo cha ndani.

Shamba la kilimo la kisasa limepandwa kwa mpangilio wa mistari, likiwa na mimea ya kijani na mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone. Mandhari ya milima kwa nyuma huonyesha matumizi ya teknolojia vijijini kwa uzalishaji endelevu.

Vifaa vya umwagiliaji kwa matone vimefungwa kwenye sehemu ya kokoto. Vikiwa na kipunguza shinikizo, kichujio, vali ya samawati na nyaya za umeme. Muundo huu unadhibiti maji kwa usahihi, ili kulisha mimea kwa ufanisi.

Mistari ya mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kwa mpangilio sahihi juu ya udongo ulioandaliwa kwa kupanda. Lori ya mkanda wa umwagiliaji iko pembeni ikidokeza maandalizi ya kilimo cha kisasa. Mandhari inasisitiza matumizi ya teknolojia katika kilimo.

Mimea michanga imepangwa kwa mistari sambamba kwenye shamba lililotifuliwa vizuri huku bomba la umwagiliaji likipita katikati. Teknolojia ya umwagiliaji matone inatumika kuhakikisha mimea inapata maji kwa ufanisi.